Jengo lililoko ambalo limejengwa la biashara. Hili jengo limejengwa kutumia teknolojia ya kisasa. Kuna rangi ambazo ziko kwenye gari la hilo jengo. Pia kuna magari mengi ambayo yamejengwa katika jengo hili kuonyesha kwamba hili ni jengo la biashara la magari.

Hizi ni gurudumu za gari ambazo zinaenda kwenye lami, huku zinaonekana ziko katika harakati za kuoshwa, kuna povu ambazo ziko kwa migurudumu hizi, huku maji ikinyunyuziwa na pia hizi gurudumu ni za rangi nyeusi.

Hili ni eneo la kufanyia biashara ambayo inaonekana kuwa ni duka . Kwenye hili duka kuna vitu mingi ambazo zimepangwa nje . Kuna soda kuna vitu ambazo ziko kwenye gunia na pia kuna unga ambazo zinatumika hali yao kutengeneza mandazi .

Hili ni nje la jengo ambayo iko safi ambapo kuna gari iliyoegeshwa kwenye nje ya hili jengo. Hili gari ni ya rangi nyeupe isiyokolea. Pia iko na gurudumu nyeusi.

Hili ni soko ama eneo la kufanya biashara kuna aina mingi za vitu ambazo zinauzwa katika eneo hili kuna machungwa, kuna nyanya, kuna vitunguu na kuna tikiti maji na pia kuna ndizi ambazo zinaning'inia kwenye kibanda hiki.